Wakandarasi pamoja na mafundi wakiwa katika barabara inayotengenezwa kwa kiwango cha lami, magari makubwa yanayotumika kutengeneza barabara hiyo ili iwe rahisi kufanya usafirishaji.

Mwanaume akiwa amesimama kwenye usafiri aina ya pikipiki inayotumika kufanya usafirishaji, akiwa amevalia mavazi nadhifu pamoja na kofia ngumu zilizoandikwa chapa ya kampuni za bolt, ambayo kazi yake ni kufanya usafirishaji tanzania na nje ya mipaka ya tanzania

Kifaa cha kuhifadhia taka ni muhimu katika nyumba au ofisi, kwani hutumika kuhifadhia taka mbalimbali, kama vile:: plastiki, karatasi na taka nyinginezo; ili kwa ajili ya kwenda kutupwa sehemu ili kuharibiwa kwa taka hizo.